Watu wengi wanaojifunza elimu ya watu wazima wa kike kwa wa kiume, wakiwa darasani wengine wakiwa wamekaa na wengine wakiwa nyuma wamesimama.

Elimu ya watu wazima inayotolewa kwa watu wa jamii ya masai, wakijifunza kwa vitendo kutumia cherehani kushona vitu tofautitofauti kama suruali pamoja na mashati.

Wanafunzi wa elimu ya awali, wakiwa pamoja na mwalimu wao katika mazingira mazuri yanayoonyesha vifaa vizuri vya michezo, pamoja na madarasa mazuri, kwa ajili ya kupata elimu ya masomo yao.

Vitabu vingi vilivyokusanya juu ya meza vya kufundishia elimu ya shule ya msingi, vilivyoandikwa kwa lugha ya kiswahili kwa ajili ya wanafunzi kuweza kuelewa vizuri.

Darasa kubwa na zuri la shule ya msingi linalo jumuisha vifaa vya kisasa vya ufundishaji kama ubao, ramani na projekta, likiwa na nafasi kubwa ya kuruhusu wanafunzi kukaa na kumsikiliza mwalimu.

Karatasi ya maswali ya mwanafunzi wa shule ya msingi, iliyojazwa na kusahihishwa vizuri, ambayo mwanafunzi huyo amepata maswali yote, aliyotakiwa kujaza katika karatasi hiyo.

Siku za wiki zikiwa zimepangiliwa ukutani kwenye darasa la shule ya msingi; ambazo zinaanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa pamoja na Jumamosi.

Mazingira mazuri na masafi ya shule ya msingi yanayojumuishwa madarasa tofauti tofauti yenye michoro mbalimbali, pamoja na maua na majani madogo madogo yaliyokuwa na kumea vizuri kando kando na darasa hayo.

Wanafunzi wawili wa kike waliovalia yunifomu nzuri ya sketi nyeusi na shati jeupe pamoja na tai, wakiwa katika maktaba yenye vitabu vingi vya masomo tofauti tofauti wakichagua kitabu.

Mwalimu wa kiume akiwa mbele ya ubao akionesha mfumo maalumu wa binadamu wa mmeng'enyo wa chakula, kuanzia mdomo kwenda tumboni kupitia kwenye utumbo mpaka kinapotolewa nje.

Madarasa mengi mazuri ya shule ya sekondari yakiwa yamejengewa viti maalumu kwa ajili ya kufanya majadiliano nje ya madarasa hayo, huku yakiwa yamezungukwa na miti ya kivuli.

Mwalimu wa kike akiwa maktaba, ilivyosheheni vitabu vingi vyenye rangi mbalimbali vya elimu ya sekondari, akichagua kitabu anachokitaka kwa ajili ya kufundishia.

Chumba cha kulala wanafunzi wa sekondari ambacho kina vitanda vitatu kila kitanda kimoja kina uwezo wa kuchukua wanafunzi wawili, na meza iliyopo mbele ya vitanda hivyo kwa ajili ya kuwezesha wanafunzi hao kusoma.

Kitabu cha kidato cha tatu cha elimu ya sekondari, kinachohusika na maswala ya kemia, kinachomuonyesha kijana mmoja katika kurasa ya mbele akifanya majaribio ya kisayansi.

Chumba maalumu katika shule ya sekondari, kinachotumika katika majaribio ya kisayansi, ili kuweza kukuza uelewa wa wanafunzi wanaosoma masomo ya sayansi.

Wanafunzi pamoja na walimu wakiwa katika chumba maalumu cha kufanyia mitihani, baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya magonjwa baina yao.

Darasa kubwa la kisasa la shule ya sekondari lenye ubao mzuri na mkubwa mbele yake, lililosheheni viti vingi vya kukalia wanafunzi kwa ajili ya kujifunzia, ambapo kwenye kila kiti kuna laptopu kwa ajili ya mafunzo.

Wanafunzi sita wa kiume na wa kike wakiwa katika mazingira na mandhari nzuri ya kujisomea .Wakiwa wamesimama wakiwa na komputa mpakato kwa ajili ya kujifunza.

Darasa kubwa, likiwa na wanafunzi wa kiume kwa wanawake wa elimu ya juu ya chuo, wakiwa na mwalimu mbele yao akifundisha darasani.

Wanafunzi wakiwa wamekaa katika ukumbi mkubwa wa chuo kikuu, kumsikiliza mwalimu aliyoko mbele yao, ili kupata maarifa mbalimbali juu ya vitu mbalimbali wanavyofundishwa.

Darasa kubwa lililojaa wanafunzi waliokaa chini wakiwa wamejifunga barakoa kwa ajili ya kuepusha kuambukizana magonjwa mbalimbali, na mwalimu akiwa amesimama mbele yao akitoa elimu.

Wasichana wanne na mvulana mmoja wanaosoma elimu ya chuo kikuu, wakiwa katika mandhari nzuri yenye meza kubwa wakifanya majadiliano ya kielimu.

Wanafunzi wa vyuo wa kike kwa wa kiume wakiwa wamekaa darasani wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akifundisha darasani.

Wanafunzi wengi waliokaa darasani, kila mmoja na kiti chake, wakikaa kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu aliyembele katika darasa zuri la kisasa lenye taa nyingi.

Wanafunzi wa elimu ya juu ya chuo kikuu, waliovalia majoho na kofia, zikiashiria kuhitimu kwa elimu yao ya juu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wengi wa elimu ya juu wakiwa katika darasa kubwa, zuri na la kisasa lenye nyenzo nzuri za kujisomea kama viti pamoja na meza wakijisomea katika darasa hilo.

Wanaume sita pamoja na mwanamke mmoja wakiwa wamekaa katika darasa kubwa lenye meza kubwa kubwa maalumu kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ufundi stadi.

Wanafunzi wawili wa kiume na wawili wa kike, wakiwa pamoja na mwalimu katika elimu ya ufundi wa mafunzo ya ufundi wa stadi katika maabara maalumu.

Wanafunzi wakiwa katika darasa kubwa, wakijifunza elimu na mafunzo ya ufundi stadi juu ya ufundi wa mbao yaani ufundi wa selemala.

Wanafunzi na mwalimu wakiwa katika darasa zuri la kisasa, lenye mifumo ya ufundishaji mizuri, inayojumuisha laputopu na vifaa vingine kwa ajili ya elimu ya ufundi na mafunzo ya ustadi wa kazi.

Wanafunzi wakiwa katika darasa kubwa, lenye meza kubwakubwa kwa ajili ya kujifunza, wakijifunza elimu ya ufundi stadi wa kutengeneza vifaa vya kielektroniki aina ya simu.

Wanaume wawili wakiwa wanapeana elimu ya ufundi stadi na ufundi, katika chumba maalumu kilichosheheni vifaa mbalimbali vinavyohusika na ufundi.

Vijana mbalimbali wakiwa katika darasa kubwa kwa ajili ya kujifunza mafunzo ya ufundi ya kutengeneza kifaa cha kielektroniki aina ya simu ya mkononi.

Wanafunzi watatu wakiwa katika chumba maalumu, chenye kompyuta, wakijifunza ufundi ustadi wa kazi katika maisha.